Kabati ambalo limewekwa vitu kadhaa kama vile vitabu, chupa ya maji, kando yake kunaonekana kuna karatasi lilo wekwa hapo ambalo lina maandishi.

Kibao cheupe kilichoandikwa, Fire Assemble Point, pia kuna mshale mwekundu ulioonyesha maelekeo. Nyuma yake kuna tanki leusi la maji lililokorogewa na kuwekwa hapo juu.

Panaonekana ukuta uliopakwa rangi nyeupe na kupambwa kwa marangi tofauti kando yake. Ule ukuta unaenda kukutanishwa na lango ambalo linaonyeshana ndani. Juu yake kwaonyeshana majina yanayoonyeshana shule kwa jina la, Anestar Coast Academy.

Hapa ni ofisini ambapo kuonekana kuna kompyuta ambayo inayo kibodi na imepachikwa kijikaratasi upande wa nyuma kilichoandikwa, internet facility is strictly for educational purpose only . Na yaonyesha hiyo kompyuta ni ya aina ya Dell.

Shule ya udaktari ambayo imepakwa rangi ya weupe na kuandikwa kwa maneno makubwa "SCHOOL OF NURSING" pia chini yake kuna maandishi mekundu na ya buluu yanayoonyesha mambo tofauti ya shule ile.

Ukuta uliopakwa rangi mweupe na chini yake kupakwa rangi ya samawati. Pia kuandikwa kwa maneno manene kwa rangi jeupe, Tononoka Secondary School. Kando ya ukuta ule kwaonekana wanaume wawili wakitembea.

Mtu aliye na ulemavu wa miguu aliyevalia glavu za bandia akijifunza dondi. Anayem pia kuna mwingine anayemshikia, kitu cha kujifunzia dondi.

Mwanamke kwa jina Hellen Wawira anaonekana kakaa chini ili kupumua ambapo ametoka kuinua vyuma ambavyo anatumia kufanya mazoezi ya kila siku.

Kuna jumba la ghorofa tatu ambalo limeandikwa The Nyali School. Ghorofa hili limepakwa rangi ya samawati na samawati ya anga. Mbele ya shule kuna magari ambayo yameegeshwa, pia kuna mwanaume ambaye anaonekana akitembea

Shule ya Upili ya Miritini inaonyeshana kuwa limefandiwa kwa ujenzi wa darasa mbili na Mheshimwa Badi T. Bady.

Huyu ni mwendeshaji; ni mchezaji wa michezo ya kuendesha baiskeli ambaye anaonekana anapeleka baiskeli akiwa amejivalia vizuri na amevaa helmet ya kuchunga asije akaanguka akaumia vibaya.

Jumba jeupe lililopakwa rangi ya manjano na hudurungi na limeandikwa kwa maandishi manene Kenya Medical Training College Mombasa Campus hapo nje kumepakiwa gari jeupe.